Mashine aina ya tingatinga ikimwaga uchafu mwingi sana katika vyumba maalumu na sehemu maalumu za kuhifadhia uchafu ilimradai kuhakikisha utunzaji wa afya ya mazingira.

Chumba kikubwa chenye rafu nyingi za mbao zenye dawa tofautitofauti kwa ajili ya matibabu, huku mfanyakazi wa matibabu akiwa anazikagua dawa hizo.